Mfumo wa umeme wenye nyaya nyingi zinazoshikiliwa na nguzo yenye rangi ya kahawia kupeleka huduma hiyo kwa jamii. Mandhari ya miti mirefu yenye ukijani kibichi na makazi ya watu ikizunguka eneo hilo.

Mfumo mkubwa wa uzalishaji umeme uliojengwa kwa vyuma vingi, na barabara za mchanganyiko wa lami na vumbi, ikiwa kwenye mandhari ya maua na miti.

Nyaya za umeme zilizoshikiliwa na nguzo za chuma, zikitoa huduma hiyo kwa jamii. Makazi ya watu yakizunguka eneo hilo la mfumo.

Mlingoti wenye rangi ya kahawia, ukishikilia nyaya mbalimbali, zenye kupitisha mfumo wa umeme kuelekea kwa jamii, kutoa huduma hiyo. Mandhari ya mawingu ya mvua ikiashiriwa.

Mfumo wa uzalishaji umeme, ukiwa na miunganiko ya vyuma vingi vilivyozungukwa kwa mandhari ya miinuko na miti mirefu, iliyokuwa na rangi ya kijani kibichi.

Nyaya za umeme na mifumo yake inayoshikiliwa na nguzo yenye rangi ya kijani inayopeleka huduma hiyo kwa jamii ya makazi iliyokuwa na mfumo wa ghorofa. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua mawingu kwa mbali.

Nguzo mbili zenye rangi ya kijani zinazoshikiria nyaya mbalimbali kutoa huduma ya umeme kwa jamii, mandhari ya makazi ya watu ikizunguka eneo hilo.

Taa za barabarani zikiongoza magari yaliyokuwa kwenye barabara za kipekee, zenye kupita upande wa kushoto pekeake na kulia majengo marefu yakizunguka mradi huo wenye madhari ya miti mirefu.

Mfumo wa takataka ukiwekwa kwenye ndoo kubwa yenye rangi nyeusi, na kufunikwa na mfuniko ndani kukiwa na nailoni ya plastiki mandhari yake ikizungukwa kwa matofali ya kuchoma.

Mifumo ya takataka ikiwekwa kwenye uzio wenye matofali na kujengewa kwa saruji iliyokuwa kali, kuhifadhi taka hizo, mandhari ya nyasi na mwanga mkali wa jua ukizunguka eneo hilo.

Takataka zikiwa kwa mifumo ya kisasa na vifaa ikiwa: mifagio, makoleo na matololi wafanyakazi wakifanya usafi huo kwenye mandhari ya jiji lenye maghorofa marefu.

Mfumo wa takataka uliokuwa na magunia meupe, yenye kuhifadhi taka hizo zilizomo ndani ya chumba chenye uzio wa tofali, zenye kujengwa kwa saruji na mbao.